Hiki ni chumba cha biashara mahususi kinachotoa mavazi ya kipekee yaliyotengenezwa kwa ustadhi wa hali juu. Mandhari yake yanavutia yakiwa yamepambwa kwa ladha ya kisasa, yakihimiza huduma ya mtu binafsi. Hapa mteja hupata bidhaa za kiubunifu zisizopatikana kwa urahisi madukani makubwa. Ni mahali pa ustadhi mitindo ya hali ya juu na utofauti wa kweli.

Kwa hii market ni soko maarufu jijini Nairobi lenye shughuli tele likijulikana kwa mavazi yaliyotumika na viatu na bidhaa nyinginezo kwa bei nafuu. Mazingira yake ya wazi ya vibanda vingi yanawapa wanunuzi chaguzi tofauti kwa kila bajeti. Hili ni eneo linaloendeshwa na kasi ya biashara na ubunifu wa wauzaji.

Hili ni duka la mavazi lenye mpangilio maridadi wa bidhaa mbalimbali kama mashati ya polo fulana na suruali. Mabango yanaonyesha bei kama vile Tees Cash 900 pamoja na majina ya chapa kama Red-core na OR. Mandhari yake pamoja na matumizi ya maonyesho na mitindo ya mannequin inaonyesha ubunifu unaolenga wateja wanaotafuta mitindo ya kisasa.

Hillmarten ni chapa ya mavazi yenye ubunifu ikitoa hisia ya fahari kwa wanaume pamoja na wanawake. Maduka yake yapo Nairobi ikiwemo Sarit Center na Two Rivers Mall. Ununuzi mtandaoni hupokelewa siku hiyo hiyo bila malipo ya usafirishaji. Matangazo ya punguzo huwavutia wateja wengi nchini.

Duka hili linaonyesha mandhari ya kipekee ya mavazi ya wanaume, likiwa na safu maalum za mashati, suruali na viatu vya mitindo mbalimbali. Kila kipande hapa kimechanguliwa kwa umakini ili kuendana na ladha tofauti za wateja wanaodhamini ubora, muonekano na starehe wanayovaa.

Hili ni duka la levis linalojulikana kwa mavazi ya kisasa ya denim na mitindo ya kawaida. Maduka haya yanajikita hasa katika kuuza suruali za jeans maarufu pamoja na mashati na vifaa vingine vya kuvaa. Levis ina matai mengi duniani ikiwemo yaliyo kwenye duka makubwa ya ununuzi. Wateja hupata huduma bora wa msaada wa wafanyikazi waliobobea katika kusaidia kuchagua mavazi yaliyolingana pamoja na ukubwa unaofaa.

Duka hili linaonesha madhari ya hali ya juu yenye taa kifahari, sakafu inayo ng'aa na mpangilio makini wa mavazi. Viatu pamoja na vionjo vya mitindo ya kisasa. Hali hii inaashiria tajriba ya kipekee kwa wateja wanao thamini ubora wa ubunifu na anasa za kisasa jijini Nairobi.

Duka hili la mavazi ya wanaume linaonyesha mandhari ya kifahari yenye mpangilio wa kisasa unaoendana na mitindo ya hali ya juu. Bidhaa zilizopangwa kwa umakini zinaashiria uteuzi maalum wa mavazi bora sawa na maduka ya kipekee kama EJ men's wear yanayojulikana kwa ubora na mvuto wa biashara.

Hili ni eneo la biashara lenye mpangilio wa kuvutia, likionyesha mashati, yenye michoro ya mistari, yakiwa yamepangwa kwa ustadi mezani. Mazingira yanadhihirisha duka dogo linalouza mavazi ya kisasa kwa uangalifu mkubwa. Yakiwa na bidhaa zilizochaguliwa kwa umakini, zenye mvuto wa kipekee kwa wateja wanaotafuta mitindo ya hali ya juu.

Hii ni duka maalum linalojulikana kama boutique likiwa na mpangilio wa kuvutia na bidhaa za kipekee ndani yake kuna mavazi ya mitindo mbalimbali pamoja na mapambo yanayowiana na ladha ya wateja hali ya utulivu na huduma ya kibinafsi huifanya iwe mahali bora kwa wanaopenda ubora.

Hapa tunaangazia mazingira ya biashara ya mavazi yakiwa yamepangwa kwa ustadi kwenye wima na rafu. Kuna blauzi, nguo za mitindo pamoja na viatu vya wazi vilivyochaguliwa kwa uangalifu. Bei zimewekwa wazi zikirahisisha maamuzi ya mteja. Mandhari haya yanawakilisha duka la kisasa linalolenga ubora wa mwonekano wa kipekee.

Woolworths ni kampuni maarufu ya baishara yenye historia ndefu na matawi mbalimbali. Ilianza Capetown mwakwa wa elfu moja mia tisa, thelathini na moja na inatambulika kwa mavazi bora, bidhaa za nyumbani na vyakula vilivyopangiliwa kwa viango. Katika maeneo kama: Afrika Kusini, Austartia na New Zealand jina hili linaenenezwa kwa ubora na huduma bora.

Hii inaonyesha maonyesho ya bidhaa ndani ya duka la kisasa; linaloonekana kuzingatia mitindo ya kisasa kama mikoba ya wanawake, pochi maridadi pamoja na mapambo ya kichwa. Mandhari ya picha hayaelezi jina wala eneo la duka hilo lakini mpangilio wake unaashiria ubunifu wa hali ya juu, unaolenga wateja wanaopenda muonekano wa kifahari.

Hili ni duka la mavazi ya wanwake lenye mwonekano wa kisasa likiwa limepangwa kwa umaridadi kama botique au sehemu maalum ya mavazi rasmi katika duka kuu. Mavazi mbalimbali ya rangi tofauti na mitindo ya kipekee yanaonyesha chaguo la hafla maalum. Bango la punguzo la asilimia hamsini linaloonyesha msimu wa mauzo likiwavutia wateja katika mazingira ya rejareja yaliyojaa nadhifu na mvuto.

Duka hili ndogo linaonekana kuwa botiki ya kisasa inayolenga wateja maalum wanaopendelea mitindo ya hali ya juu. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwa ustadi ikiwemo fulana ya pink floid the wall inayovutia macho. Nchini kenya tuna mfano wa tama botique inayochochewa na utamaduni wa pwani, amarula studios zinazobuni bidhaa kwa njia endelevu , pazo inayojulikana kwa anasa, jana boutique kutoka lamu, posh boutique nairobi yenye mavazi ya kifahari.

Hili ni duka la kifahari linalojulikana kama boutique likiwa limepangwa kwa ustadi na bidhaa mbalimbali zikifumbashwa vizuri. Boutique ni aina ya duka ndogo linalobobea kuuza mavazi ya kisasa vifaa vya mitindo au bidhaa za hali ya juu kwa wateja maalum. Maandari inaonyesha rafu zilizokajwa kwa mpangilio vizuri ishara ya huduma maalum na uteuzi wa bidhaa uliowekwa kwa uangalifu, tofauti na maduka makubwa ya kawaida.

Hii inaonyesha rafu zilizojaa viatu mbalimbali, ikiashiria duka maalum la kuuza viiatu au sehemu ya viatu ndani ya duka kubwa, maduka ya aina hii hujulikana kama boutique , maduka madogo yenye utaalam wa kuuza bidhaa za mitindo kama vile, mavazi, viatu au mapambo. Boutique hujivunia bidhaa zilizochaghuliwa kwa uangalifu zikiwa zimebeba ubunifu wa hali ya juu na kulenga wateja maalum.

Hili ni duka la Think Twice linalojulikana kwa kuuza nguo bora zilizotumika kwa bei nafuu. Ndani ya duka hili wateja hupata mavazi safi yaliyopangwa kwa ustadi yakiakisi mtindo wa kisasa. Hapa unapata nafasi ya kubadilisha muonekano wako bila kuvunja hazina. Uendelevu na dhamani vinakutana kila wakati mlangoni.

Hii inaonyesha duka lililojaa nguo za mitumba zilizopangwa kwenye stendi likifanana zaidi na duka la kuuza bidhaa zilizotumika baadala ya boutique ya kawaida. Hapa mavazi yanavotofautiana kwa mitindo, rangi na hali jambo linaloashiria muundo wa duka la hisani. Boutique huhusishwa zaidi na bidhaa mpya zilizo na ubunifu wa hali ya juu, huku mazingira haya yakionyesha mkusanyiko mpana wa mavazi yaliyopata matumizi.

Hii ni zao la duka maalumu la mitindo linalovutia kwa mwonekano wake wa kifahari. Ndani nguo za kisasa na mapambo ya kuvutia huwasilishwa kwa ustadi mkubwa. Mandhari ya kipekee na mpangilio wake huonyesha ubunifu wa hali ya juu ukitoa uzoefu wa kipekee kwa kila mteja.

Honda Stream ni gari aina ya MVV linalojulikana kwa muundo wa kisasa na matumizi mengi. Ina viti saba na safu ya mwisho hukunjwa kwa urahisi kutoa nafasi tambarare ya mizigo. Gari hili lina injini yenye nguvu linatumia mafuta kwa ufanisi na baadhi ya matoleo kama huja na magurudumu maalum na mfumo wa usukani ulioboreshwa.

Wode Thunderbird ni gari la kifahari lililobuniwa kwa ustadi wa kipekee, ikiwakilisha ari ya ubunifu wa Marekani. Jina lake lilichaguliwa kutokana na mnyama wa hadithi ya asili ikiwa ishara ya nguvu na uzuri. Ubunifu wake uliweka msisitizo kwenye starehe na ikaacha alama isiofutika katika historia ya magari.

Hili gari ni Mazda demio maarufu pia kama Mazda 2 kimataifa, aina ndogo yenye mwonekano wa kisasa na mvuto wa kipekee kupitia muundo wa cord . Ndani yake panapatikana nafasi nzuri na vifaa vilivyo rafiki kwa matumizi ya kila siku. Magari haya yanajulikana kwa ufanisi wa mafuta kwa mfano injini ya 1300cc hutoa kilomita ishirini na tano kwa lita moja na toleo la 1500cc linatoa karibu eighteen kilometres .

Hiki kiti cha gari kinaonyesha ubunifu maridadi uliopatana na starehe ya hali ya juu. Ulalo wake umeundwa kwa makini ukitumia nyenzo bora zinazodumu kwa muda mrefu. Kipindi pembeni kinawezesha marekebisho kwa urahisi, ikizingatia faraja ya msafiri. Mandhari ya ndani ya gari huimarishwa na viti hivi; ikichangia usalama, mtindo na uzoefu wa kipekee wa kuendesha.

Gari hili ni Toyota Hiace, ya rangi nyeupe. Inajulikana kwa uimara na nafasi ya kutosha ndani. Imetengenezwa hasa kwa matumizi ya kibiashara lakini pia lina matumizi ya kubeba abiria. Inafaa kwa safari ndefu kutokana na kapoti yake imara na muundo unaostahimili mazingira mbali mbali.

Gari linaloonekana ni Mitsubishi Pajero aina ya SUV kubwa kutoka Mitsubishi Motors likiwa limezinduliwa mwaka wa 1981. Pajero liliendelea kwa vizazi vinne hadi kusitishwa mwaka wa 2021. Kampuni hio pia ilitengeneza matoleo madogo kama Pajero Aeko na Pajero Sports. Katika kipindi cha miaka 40, Pajero linaheshimika kwa uwezo wake wa kupita maeneo magumu.

Hii ndio Subaru Forrester, gari dogo lenye uwezo wa kipekee kupita barabara za milima, vichochoro vyenye changarawe na hata muinuko wa jangwa. Mfumo wake wa uendeshaji wa matairi yote hutoa udhabiti huku teknolojia X mode ikirahisisha safari za umbali. Ndani kuna burudani ya kisasa, viti vya kustarehesha na muonekano wa kuvutia. Chaguo la kuaminika kwa wapenda mazingira ya porini na barabara za mji.

Hili ni bazaar la magari mahali ambapo magari mapya yaliyotumika huuzwa na kununuliwa. Hapa wateja hupata aina mbalimbali za magari kutoka kwa chapa tofauti. Inajumuisha maeneo halisi kama maduka au maonyesho na pia majukumu ya mtandaoni. Picha inaonyesha kukabidhiwa kwa ufunguo, hatua ya kawaida wakati wa kumiliki au kukodesha gari jipya.

Infiniti QX80 ni gari la kifahari lenye mwonekano wa kuvutia likiwa na uwezo mkubwa wa mitambo unaochochewa na injini ya Twin Turbo V6. Ndani kuna viti vya kustarehesha, teknolojia bunifu na vipengele vinavyoimarisha starehe. Hili chombo dhabiti kinachomudu barabara za mijini na maeneo magumu kwa usalama na ufanisi.

Ndani ya gari ya aina ya Toyota kuna viti vya nyuma ambavyo vinawezesha kubeba watu wengi. Gari hili limeundwa kwa ajili ya familia pamoja na usafiri wa makundi. Lina milango ya kuteleza upande wa nyuma, viti vyake vinaweza kustarehesha, na lina injini yenye nguvu. Toyota ina sifa ya kuhimarika, inahitaji matengenezo, na ina matumizi mengi hasa hapa Kenya, huku ikitumika pia katika sehemu nyingine za Afrika.

Toyota Passo ni gari dogo linalorahisisha uendeshaji katikati ya miji yenye msongamano. Ndani yake kuna nafasi ya kutosha kwa abiria na mizigo. Muundo wake ni wa kisasa na matumizi ya mafuta ni madogo. Ubora wa kampuni ya Toyota unahakikisha safari salama na bila usumbufu kwa muda mrefu.

Hii ni Toyota Hiace nyeupe, gari lenye uwezo mkubwa wa kubeba abiria pamoja na mizigo. Linatumiwa sana katika usafirishaji kutokana na uimara wake. Inaweza kuwa na viti vitatu hadi kumi na sita likiwa na injini ya diseli yenye nguvu. Katika maeneo kama Kenya baadhi ya magari haya hutengenezwa hapa nchini yakichangia kukuza uchumi wa ndani.

Hapa ndipo magari mbalimali hukutania kutoka kwa magari madogo ya familia hadi malori makubwa na pikipiki. Wauzaji binafsi pamoja na mawakala huonyesha bidhaa zao na wanunuzi hupata fursa ya kuchunguza, kulinganisha bei na hata kuzungumza moja kwa moja kuhusu masharti. Ni sehemu moja rahisi inayowezesha biashara ya magari kufanyika kwa haraka, wazi, na urahisi.

Hii inaonyesha tukio la kibishara ambapo wamama wawili wamekutana kwenye eneo linalofanana na soko la magari. Mmoja amevaa suti na anatoa funguo, ishara kuwa mauzo ya gari yamekamilika. Magari yaliyoko nyuma yanaonyesha kuwa hapa ndipo magari hununuliwa moja kwa moja kutoka kwa wauzaji. Mazngira haya yanawakilisha shughuli halisi zinazofanyika katika maeneo ya biashara ya magari nchini.

Hii ni gari ya aina ya white toyota hiace van . Inaweza beba watu zaidi ya kumi kwenda kumi na tano. Inatoa faraja kwa safari za mkoani. Inatumika kama matatu wa usafiri wa umma, safari za watalii. Hii halafu injili inatumia dizeli.

Hii inaonyesha mandhari ya jumba la magari maarufu kama soko au duka la magari. Hapa ndipo watu hufika kutazama, kujaribu na kununua magari mapya au yaliyotumika. Majumba haya huwa na magari ya aina tofauti yaliyopangwa vizuri ndani ya ukumbi pamoja na wahudumu wanaotoa msaada kwa wateja. Mara nyingi pia kuna kitengo cha matengenezo kwa huduma za baadhi ya mauzo.

Magari ya MItsubishi Lance Evolution X yanajulikana kwa mundo wake mkali, historia ya mashindano na injini yenye nguvu yakitoka kiwandani na muundo wa kipekee. Mashine haya yamewahi kung'ara katika safari rally mwaka wa 1974. Ingawa uzalishaji wake ulisitishwa mwaka wa 2017, bado yanathaminiwa sokoni hasa apa Kenya.

Bazari ya magari ni eneo maalum lenye magari mapya na yaliyotumika yakiuzwa kwa wateja wanaotafuta ubora, bei nafuu na huduma zinazojali mahitaji yao. Hapa wauzaji mabobezi hutoa maelezo ya kina kuhusu magari, mipango ya malipo na huduma zingine muhimu.

Toyota Landcruiser Prado ni gari lenye uwezo mkubwa wa njia zisizo na lami ikijulikana kwa uimara na utendaji wa hali ya juu linapatikana kwa matoleo tofauti kama TX na TVG kila moja likiwa na vipengele vya kipekee kama ukubwa na injini na teknolojia ya faraja. Prado ina chaguzi ya injini ya petroli na diseli zenye nguvu na uwezo tofauti. Teknolojia kama mfumo wa magurudumu ambayo ni Croll Puncton na Multi Terrain Select huongoza utendaji wa barabarani.

Hili ni ndani ya Toyota mark x likionyesha ndani ya viti vya nyuma yenye nafasi na ubora wa hali ya juu, gari hili ni sedan kati iliyoanzishwa kutengeneswa mwaka wa elfu mbili na nne Hadi elfu nne kumi na tisa ikichulikana Kwa mitindo wa kisasa na uwezo wakipekee ndani Kuna teknolojia ya kisasa kwa starehe Kwa uraisi mara nyingi ikiwa na rim za aloe pamoja na taa

Magari mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yameegeshwa kwenye nafasi maalum zilizoonyeshwa kwa mistari mieupe ardhini. Mandhari yanaashiria eneo la nje lenye shughuli za mijini huku magari haya yakionyesha taa za nyuma na vishikizo vya nyuma kwa uwazi mkubwa. Mpangilio huu unaonyesha nidhamu matumizi ya nafasi katika mazingira ya kisasa.

Huu ni mwonekano wa magari matatu mashuhuri toyota corolla fielder KDJ 328G gari aina ya station wagon linalojulikana kwa matumizi madogo ya mafuta na chaguo la hybrid kwa uchumi zaidi bora kwa safari ndefu na mijini. Nissan Note KDK 849T ni hatchback ndogo yenye nafasi ya kutosha na ufanisi mkubwa wa mafuta maarufu kwa matumizi ya kila siku . Nissan Xtrail KDR pia ni SUV inayopatikana kwa viti vitano au saba.

Hii inaonyesha ndani ya gari aina ya Ford ikiwa kwenye hatua ya ukarabati ambapo viti vya nyuma vimeondolewa na sakafu ya chuma kuwachwa wazi , viti vya mbele vimesalia kimoja pekee ishara ya kazi inayoendelea rangi nyekundu imeenea ndani na nje ikidhihirisha muonekano wa gari la zamani ,mandhari hii inaakisi mchakato wa marekebisho kuna unaoendelea kuwa umakini mkubwa.

Kia Rio ni gari ndogo lenye muundo wa kisasa. Linaaminika kwa matumizi madogo ya mafuta. Lina teknolojia ya kisasa kama skrini ya kukuza na linaendeshwa kwa rahisi mijini kutokana na ukubwa wake mdogo na ufanisi wa injini yake mpya.

Aina ya kubeba magari inayojulikana pia kama gari la usafirishaji, hutumika kusafirisha magari mapya pamoja na yaliotumika ikiwemo SUV hasa kuenda kwa wauzaji wa aina mbalimbali muundo wake una ngazi nyingi kuruhusu upakiaji kwa ufanisi.

Ndani ya soko la Kongowea lililoko Mombasa kuna shughuli nyingi kila siku. Ni mojawapo ya masoko makubwa ya wazi katika pwani ya Kenya. Likihudumu kama kitovu muhimu cha biashara. Hapa utapata bidhaa mbalimbali kama maparachichi na ndimu. Linasifika kwa hali yake ya uhai na huvutia wenyeji pamoja na wageni wanaotaka kujifunza utamaduni wa eneo hilo. Soko hili lina mchango mkubwa wa uchumi wa eneo likiendeleza maisha ya wafanyabiashara wadogo wadogo.

Hii inaonyesha soko la ndizi labda katika eneo maarufu kama Meru Kenya. Ndizi ni zao muhimu duniani likiwa na zaidi ya aina elfu moja, huku cavendish , ikiongoza kwa uzalishaji. Sekta hii inaendelea kukua kwa kasi ya asilimia nne nukta tano kila mwaka hadi elfu mbili ishirini na saba. Ndizi huchangia usalama wa chakula na kipato kwa nchi zenye mapato ya chini, ingawa mahitaji yameongezeka changamoto kama hali mbaya ya hewa na magonjwa huathiri uzalishaji.

Taswira hii yaonyesha kigari cha chakula kilicho andikwa chapa ya farmer's choice maarufu nchini Kenya kwa bidhaa kama soseji na hamu. Kigari hiki kiko mtaani au kwa soko kikiwa na mwavuli wa kutoa kivuli na sehemu ya kupikia. Lengo lake ni kutoa vifanua vya haraka vya bei nafuu na vipo tayari kwa wateja wanao pita.

Hiki ni kibanda cha kipekee kinachouza bidhaa za mikono zenye ubunifu wa hali ya juu. Mikufu ya kokoto, shanga za kupendeza na vinyororo vya kipekee vinang'aa kwa rangi mbalimbali. Hapa kila kipande ni kazi ya sanaa inayobeba utambulisho wa tamaduni zetu. Karibu uchague zawadi yenye maana na uzuri wa asili.

Soko la marikiti mjini Mombasa linapatikana kando ya barabara za neru na langoni karibu na mji wa kale ni kitovu cha harakati chenye ladha ya kipekee likiwa na viungo vya harufu kali kama iliki ,pilipili, manjano, pamoja na unga wa kali ,pia kuna matunda yaliyokaushwa karanga china na bidhaa za mikono mandhari yake ina rangi za kuvutia harufu tamu na sauti za wauzaji wa kishindana kwa bei na wateja waliojaa shauku.

Soko hili linaonyesha uzalendo wa wasanii kupitia ngoma, sanamu za mbao na mabango ya kukaribisha. Vyote vikiwa chini ya miavuli inayokinga bidhaa mbalimbali. Nguo za mavazi ya kitamaduni yakining'inia kwa fahari.

Soko lisilo rasmi la nyanya linaonyesha magunia ya mbao yaliyojaa kwa wingi, yakisubiri wanunuzi wa rejareja na jumla. Hapa wakulima hupata nafasi ya kuuza moja kwa moja kwa wateja. Mabadiliko ya hali ya hewa huadhiri upatikanaji na hivyo kushawishi bei sokoni.

Hapa kunaonyesha Muthurwa, kila kona ni harakati, wakulima huleta mavuno mapema. Wauzaji hupanga bidhaa kwa ustadi na wanunuzi hutafuta dhamani halisi. Sauti za biashara, rangi za matunda na harufu ya vyakula safi huunda mazingira ya kipekee. Ni mahali pa juhudi, ubunifu na mshikamano wa kweli na jamii ya jiji.

Hapa tuna kibanda cha matunda kilichojaa rangi na ladhaa kutoka shambani. Hii ni njia moja ya moja kwa moja ambayo wakulima huuza mazao yao safi bila kemikali wala viwandani. Ndizi, mananasi na machunga huwepo hapa yakionyesha ubunifu na bidii ya jamii. Kila tunda lina hadithi yake likiwasilisha uzalishaji wa eneo husika.

Hii inaonyesha eneo la ndani linalofanana na soko likiwa halijafunguliwa kwa shughuli. Kuna vibanda vingi vilivyowazi vikiwa na meza za mbao zinazodokeza mahali pa kuuzia bidhaa vingine vimefunikwa kwa turubai kubwa huenda zikifunika bidhaa zilizohifadhiwa. Mandhari inaonyesha mpangilio uliopangwa na sehemu za biashara ndani ya jengo kubwa iliyofunikwa. Namba ya 08 inaonekana juu ya moja wapo ya miundo ya mbao ikiwakilisha kitambulisho cha kibanda.

Hii inaonyesha ndani ya duka la James Rugami maarufu kama wakwa Jimmy wa records , lililopo Kenyatta Market banda B5 Nairobi. Tangu mwaka wa elifu moja miatisa nyemanini na tano, amekuwa mtaalamu wa kuuza na kukusanya rekodi za vinil zaidi ya elfukumi, ana miziki ya benga, rumba, jazz , blues na country , rekodi utoka Namibia, Tanzania na Mayale. Mbali na mziki yanazwa vifaa vya kale kama simu, radio na televishoni. Duka lake uvutia wanamziki, wapenda mziki na wateja wakimataifa.

Katika soko hili la wazi wachuuzi na wanunuzi hukutana kwa shauku wakibadilishana bidhaa safi kama mihogo, ndizi mbichi na limau. Harufu ya mazao mapya hujaza hewa, sauti za mazungumzo zikichanganyika na pilka pilka za biashara, hapo ndipo maisha halisi ya kila siku hujionyesha kwa uwazi.

Hii ni sehemu ya soko la viungo maarufu kwa harufu kali, rangi angavu na bidhaa za asili. Vifaa mbalimbali vimetandazwa wazi; unga wa manjano, pilipili na majani ya kukaushwa. Hapa utamaduni na ladha hukutana, wakivutia wateja kwa macho na pua.

Ndani ya jengo hili pana uwazi wa kati unaozungukwa na sakafu mbali mbali. Kila orofa ikiwa na dirisha inayotazama katikati. Ngazi za chuma zimeunganishwa sehemu tofauti huku mwangaza wa jua ukipenya kutoka juu kupitia sehemu zilizo wazi ukileta hewa safi na mwanga wa asili.

Hiki ni kifaa cha makaazi au huduma maalum kilichojengwa kwa mpangilio wa kisasa ikizingatia mahitaji ya watu wanaotafuta mazingira tulivu, usalama wa hali ya juu na urahisi wa maisha ya kila siku. Muundo wake unaashiria ubunifu, uthabiti wa usanifu na uwezekano wa kutumika kwa makaazi. Huduma za kijamiii au maisha ya heshima kwa wazee.

Hii ni taswira ya eneo la makazi. Eneo hili lina umaarufu kwa usalama, utulivu na maendeleo ya haraka ya mali. Linapatikana kwa urahisi kupitia Thika, na lina muunganisho mzuri na Jiji la Nairobi pamoja na Uwanja wa Ndege wa JKIA. Baadhi ya nyumba ni za kisasa, zikiwa na sehemu za kupumzikia, maeneo ya burudani na viwanja vya kupendezesha mazingira.

Northcrest View ni jengo la makazi linalotoa nafasi kwa huduma mbalimbali za mali usiohamishika kama usimamizi wa wamiliki, upangishaji na matemgenezo. Wakala wa ardhi husaidia katika ununuzi au uuzaji wa nyumba ndani ya jengo hili huku mashirika yakitoa taarif za soko, thamani ya mali na uwekezaji. Pia huduma za mikopo husaidia wanunuzi kupata fedha au kufanikisha marekebisho ya mikopo ya awali.

Hii inaonyesha jumba kubwa la ghorofa linalojengwa, likiwa katika eneo la Cianda county ya Kiambu Kenya. Jengo lina ingilio lenye nguzo na paa la kipekee, likiwa na ngazi mbele ishara ya kazi inayoendelea. Mazingira yanaonyesha ardhi iliyochimbwa na mabaki ya ujenzi. Cianda ni maharufu kwa mashamba ya chai na kahawa, lakini sasa inashuhudia maendeleo ya makaazi karibu na jiji la.

Nyumba ya kifahari yenye ukubwa wa maratatu zinapatikana kwa mauzo katika eneo la Alamara Garden awamu ya pili. Eneo hili lina makazi ya kisasa yaliyo jengwa kwa ustadi mkubwa yakiwa na vyumba vya kulala na mabafu ya kisasa, Miundo mbinu bora na mazingira tulivu na huduma muhimu ziko karibu ikiwa ni pamoja na barabara safi, usalama wa uhakika na vitu vya biashara.

Jaribu Stemspot Furnish Apartments, makazi ya kisasa yenye furniture kabidhi kwa mahitaji ya kila siku. Imejengwa kwa matofali imara ikiwa nyuma ya lango jeusi lililozungukwa na miti yenye majani mazito. Jengo la ghorofa linatoa utulivu, starehe na mazingira safi ya kuishi mjini.

Hii inaonyesha mwonekano mpana wa jiji lenye msongamano mkubwa wa majengo yakiwa ya mitindo tofauti tofauti. Hali inayoashiria mazingira ya nchi inayoendelea. Miundombinu inaonekana wazi lakini kukosekana kwa alama mahususi kunafanya iwe vigumu kutambua eneo kamili la mji huu.

Jengo hili la makazi lenye jina mlale linaonyesha bango la to let likimaanisha kuwa kuna nafasi za kubangisha. Ni nyumba ya kisasa ghorogfa tatu, kila kitengo kikiwa na mlango wa kujitegemea, sebule, jiko na choo. Majengo haya yana lifti sehemu ya maegesho chini ya ardhi na umeme wa dharura yakifaa kwa familia na watu wanaofanya kazi mjini.

Jengo nne la ghorofa nyingi limebeba shughuli nyingi za sauti katika ngazi ya chini. Kuna Turner Interior Decor inayojihusisha na mapambo ya kisasa ya nyumba. Chiraz Interiors humpa huduma za usanifu za ndani. Na Pendo Medicare services inayoshughulikia na huduma za matibabu zikionyesha uwepo wa kituo cha afya kwa alama ya hospitali.

Jengo hili la ghorofa nyingi linaloonyesha muundo wa kisasa likiwa na ghorofa ya juu iliyopakwa rangi ya manjano. Kila ghorofa ina mabalkoni yenye uzio mweusi pamoja na madirisha mengi, ikionesha uwezekano wa makazi au ofisi. Sehemu ya chini imejengwa kwa mawe au matofali ya saruji, ikitofautiana wazi na sehemu za majuuu zilizopakwa rangi. Eneo linalouzunguka lina udongo usiofungwa na mimea michache ikionyesha mazingira ya kawaida ya mjini inayoendela kukua.

Nyumba hii ya kifahari liyojengwa katika mtaa tulivu wa Ruiru ina lango la kisasa. Njia iliyopigwa lami na rushani ya kupendeza. Muundo wake wa kipekee unafaa kwa makazi ya familia au uwekezaji wa muda mrefu katika kaunti ya Kiambu.

Hii inaonyesha mandhari ya ndani ya gorofa katika Heri Paradise , mradi wa kifahari ulioko Dennis Pritt Road , Kilimani. Eneo hili lina mvuto mkubwa na linafikika kwa urahisi kutoka Westlands, CBD na Upper Hill . Gorofa lina vyumba vitatu vya kulala pamoja na chumba cha msaidizi wa mtaa. Kila kitengo kina jacuzzi , mapambo ya kiwango cha juu na huduma za pamoja kama bwawa la kuogelea, ukumbi wa burudani na ukumbi wa mazoezi.

Hayati4 Heights ni mradi wa kifahari ulipo Kilimani Nairobi karibu na shule ya St. Nicholas . Mjengo huu una nyumba za vyumba viwili, vitatu na vinne vingine zikiwa na nafasi ya mfanyakazi wa nyumani. Kuna mazoezi, bustani ya kijani, camera za usalama na generator ya dharura. Malipo yanaweza kufanyika ndani na miezi thelathini.

Trayvay Smat Agencies ni wakala mahiri wa usimamizi wa vyumba ukitoa vyumba vya aina tofauti kwa wapangaji. Kuna chumba kimoja, viwili, vitatu, vyumba vya mtu mmoja, sehemu za biashara, ofisi, masioneti na mabanda yaliyo kwenye viwanja binafsi.

Nyumba ya kisasa yenye vyumba vitano inaonekana. Ina dirisha kubwa, roshani pana na nafasi ya kutosha kwa familia. Nyumba kama hii huuzwa kwa wastani wa shilingi milioni ishirini na moja huku kodi ya kila mwezi ikifika takriban shilingi laki mbili. Hadi tarehe saba Julai mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, nyumba kama hizi hupatikana kwa kupanga na kununua ndani ya Parklands.

Hili ni chumba la kifahari lenye vitanda vya kulala, lililoko Newa Lakati, katika kaunti ya Machakos, takriban kilomita 25 kusini mwa jiji la Nairobi. Kwanza lilionekana kuwa ni shamba la mkonge, sasa limebadilika kuwa makazi ya watu wa tabaka la kati. Linafananishwa na miundombinu bora, huduma za kijamii, na nyumba za kisasa zinazofaa.

Jengo hili lakisasa linarodheshwa kuwa la ghorofa nyingi, likiwa na mpanglio wajuu unaonyesha mtazamo wa wima uliobuniwa kwa makini. Kuta zake zimetangenezwa kwa mchanganyiko wa mawe mwepesi na vioo vya giza vinavyo meremeta, vikiwongeza mvuto wa usanifu wa kisasa. Kila ghorofa inamadirisha makubwa pamoja na mabalikoni yanayo dhihrisha matumizi ya makazi na biashara. Anga safi ililoja mwangaza ina ashiria hali nzuri ya wakati picha iliyo pigwa..

Hii inaonyesha Symphony residence , mradi wa makazi unaoendelezwa na Vaal Real Estate katika mtaa wa kifahari wa Lavington Nairobi. Makazi haya yanajumuisha studio pamoja na nyumba za vyumba moja, viwili hadi vitatu. Yamejengwa kwenye mtaa wa Thompson Estate , barabara ya Riara, karibu na Junction Mall . Bei ya kuanza ni dola elfu arobaini. Eneo hili lina kiwango kubwa cha wapangaji likiwa fursa bora kwa wawekezaji. Ujenzi ulianza na utatarajiwa kukamilika mwezi wa Oktoba.

Inaonyesha jokofu la kibiashara lenye bidhaa mbali mbali za nyama zilizo kwenye vifungashio, likiwa ndani ya soko la nyama. Ndani yake kuna soseji zilizowekwa vizuri ikiwemo beef sausages na spice chicken sausage zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Pia vipande vingine vya nyama vilivyosindikwa vinaonekana, hali inayoakisi mazingira ya kawaida ya soko ya rejareja ya uuzaji wa nyama.

Hii yanyesha duka la rejareja linalouza zawadi na bidhaa za kipekee kama mapambo, mikoba na kazi za mikono. Tofauti na soko za jumla, duka hili linajikita katika kuuza vitu vya kipekee vinavyovutia wateja wanaotafuta kumbukumbu maalum. Mpagilio wa bidhaa ma mazingira yake unaashiria uzingatiaji wa ubunifu na utamaduni.

Hii picha inaonyesha mandhari ya ndani ya duka kubwa la Clean Shelf Fresh Market. Mabango yaliyopo yanaelekeza kuwa sehemu ya njia ya bidhaa mbalimbali kama maji ya kunywa, vinywaji baridi, juisi, mikate, vitafunio na biskuti. Mazingira yamepangiliwa kwa usafi na urahisi wa wateja kupata mahitaji yao haraka.

Ndani ya Carrefour NextGen Mall Mombasa Road , Nairobi tunashuhudia mandhari ya kesi zilizojaa bidhaa mbalimbali kutoka matunda mapya, vifaa vya kielektroniki hadi mahitaji ya nyumbani. Tawi hili lilizinduliwa mapema mwaka wa elfu mbili ishirini na moja baada ya kuchukua nafasi ya Zuk Bazaar . Wateja wanapata huduma bora kama agizo kupitia WhatsApp pamoja na ufuatiliaji wa hatua za kiafya dhidi ya Covid-19 .

Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja likiwa na eneo maalum la viatu vya bata ndani ya Naivas Food Market The Point Buruburu, Nairobi. Maneno ya rafu yenye nembo ya bata yanaonyesha uwepo wa bidhaa mbalimbali kama viatu vya wanaume, wanawake, watoto wa shule pamoja na mizigo na vitambaa vya ndani ya viatu. Mazingira ya kisasa yanaonyesha mpangilio wa kufifia, viti vya kupumzika pamoja na mabango yaliyopangwa vizuri kwa kuboresha hali ya ununuzi.

Hii inaonyesha mandhari ya ndani ya duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali. Rafu zimepangwa kwa mpangilio bora zikiwa na nafaka, vyakula vya makopo na vinywaji. Taa zenye mwanga mkali zinaangaza maeneo yote kwa wazi zikionyesha bidhaa kwa uwazi. Mpangilio wa ndani unarahisisha wateja kutembea na kuchagua kwa urahisi. Uwepo wa majina kama chicken soup na toruto unaashiria utofauti wa bidhaa kwa matumizi ya kila siku.

Inaonyesha safu ya bidhaa ndani ya duka kubwa zikiwa zimepangwa vizuri huku nesttle cerelac ikijitokeza kwa wazi. Cerelac ni chakula cha nyongeza kwa watoto wachanga kikiwa na virutubisho muhimu kama chuma zinki na vitamini kusaidia ukuaji wa watoto. Aina mbalimbali kama wheat na ceregrow zinaonekana. Karibu nazo kuna vitafuno kama concises nafaka na kunde tofauti. Bei zimeandikwa wazi kwa msasarafu wa hapa mfano mia saba hamsini na mia tatu sabini na tano zikisaidia wateja kufanya maamuzi kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyojaa vinywaji mbalimbali. Kushoto kuna chupa nyingi za maji safi zilizopangwa kwa uangalifu baadhi zikiwa ndani ya friji. Katikati kuna mistari ya juisi tamu na soda za kila aina zanye rangi tofauti. Kulia kuna maonyesho ya fanta zenye ladha tofauti huku rangi ya chungwa ikitawala. Bidhaa zingine zenye majina kama mogot na wint pia zinaonekana kwenye rafu.

Tunaona mandhari ya duka la naivas, mojawapo ya maduka makubwa zaidi nchini Kenya. Naivas ni chapa ya humu nchini inayoanzishwa zaidi ya miaka thelathini iliyopita. Kwa sasa linaongoza kwa mauzo na lina matawi zaidi ya mia moja kote nchini ikijivunia mtandao pana wa usambazaji unaowahudumia wateja kwa ubora na kwa usanifu.

Hii inaonyesha mandhari ya ndani ya duka la Quickmart likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa za jena, kama karatasi laini za chooni. Quickmart ni duka maarufu nchini Kenya linalojulikana kwa huduma bora kwa wateja na utofauti wa bidhaa. Tangu kuanzishwa mwaka wa 2006 limeendelea kupanuka na kuwa mojawapo ya wauzaji wakubwa nchini likiwa na matawi mingi katika kaunti mbalimbali.

Hili ni duka la Clean Shelf Fresh Market linalojulikana kwa usafi. Mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali kama sabuni za Ariel na vifaa vya usafi wa nyumbani. Mabango yalioyowazi yanaonyesha sehemu tofauti huku njia zake zikiwa zimejaa bidhaa kwa mpangilio unaorahisisha ununuzi na kuwapa wateja uzoefu bora wa huduma.

Hapa tunaona sehemu ya ndani ya duka kubwa linalofanana na ghala lenye bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Rafu zimepangwa kwa ustadi, zikibeba vifaa vya umeme, sufuria na vyombo vingine vidogo kama masufuria. Pia kuna masanduku makubwa ya plastiki yanayotumika kwa ajili ya kupanga vitu nyumban

Hii ni sehemu ya duka maalumi yenye vyombo vya uwazi vilivyo jaa karanga, nafaka na vitafuno mbalimbali. Wateja hujichagulia kiasi wanachotaka jambo linalo saidia kupunguza upotevu na gharama. Mpangilio huu unahamasisha ununuzi wa chakula kwa njia endelevu na makini

Ndani ya duka la Quickmart bidhaa safi hupangwa kwa ustadi wateja huudumiwa kwa waledi na mazingira huakisi ubora wa huduma kuanzia mwaka wa elfu mbili na sita kampuni hii imepanuka kwa kasi ikiendelea dhamira ya kuwa kinara wa reja reja barani Afrika.

Hii ni duka kubwa la Naivas maarufu kote nchini Kenya kwa huduma bora na bidhaa mbali mbali. Wateja hujazana hapa kununua chakula, vifaa vya nyumbani na mahitaji ya kila siku katika mazingira safi na yaliyoangiliwa vizuri kupitia mtindo huu.

Hii ni sehemu ya ndani ya Quickmart, tawi la Embakasi linalopatikana barabara ya Embakasi mkabala na kituo cha Pride cha Kenya Airways . Hili duka lilifunguliwa Julai mwaka wa elfu mbili ishirini na lina hudumu kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda mapya nafaka pamoja na sehemu ya rejareja kwa wanunuzi wa idadi kubwa.

Hii inaonyesha sehemu ya ndani ya Naivas supermarket mojawapo ya maduka makubwa hapa inchini Kenya. Kwenye rafu kuna masiwa ya Brookside, Dairy Best 500ml inaouzwa kwa pungozo wa kutoka hadi shilingi arubaini na nane ivo wateja wanaokoa shilingi tano. Vitu vingine vimewekwa jini ya matangazo ya promo enye pei nafu ikiwemo bidhaa zinazouswa kwa shilingi mia saba na shilingi mia tatu zikionyesha ofia za kufutia kwa wateja.

Linaonyesha duka la reja reja lenye rafu zilizojaa nepi aina ya Hagis na Molfus. Bidhaa zinazopatikana kwa urahisi kwenye maduka makubwa na famasi kote Kenye. Maduka kama Carefour na Gulai pharmacy huhifadhi chapa izi kwa wingi hasa jijini Nairobi. Mpangilio wa bidhaa na muonekano wa rafu unaendana na maduka ya kawaida ya reja reja bila ishara yakipodea mahali halisi.

Duka hili la fresh market linaonyesha mandhari ya kuvutia ya ndani ikisisitiza ubora wa bidhaa mpya kama mboga za misimu, nyama safi, na samaki wa hali ya juu. Vyakula vya kipekee kutoka mataifa mbalimbali vinapatikana pamoja na huduma za chakula kilichoandaliwa tayari. mandhari yake ni utulivu, mwangaza hafifu na muziki ya asili huongeza uzoefu wa ununuzi.

Hii inaonyesha ndani ya duka la Carrefour mojawapo ya maduka makubwa ya kimataifa yaliyopo Kenya hasa katika Two Rivers mall ama Vilage Market , Nairobi. Ndani kuna bidhaa mbalimbali kama vile vifaa vya kieletroniki vya Hisense, mafuta ya kupika ya Kinsun pamoja na bidhaa nyingine ya matumizi ya kila siku. Mabango ya bei kama vile nine hundred , mia tano na mia moja yanaonekana wazi kwa korido yakionyesha garama ya bidhaa tofauti. Mazingira yanawakilisha ununuzi wa kisasa katika soko la rejareja.

Hii inaonyesha mandhari ya ndani ya duka la clean shelf fresh market msururu wa maduka nchini Kenya unaojulikana kwa bidhaa mbalimbali za nyumbani. Sehemu ya fresh market inaangazia uzito wa bidhaa mbichi na gumzo safi, mpangilio wa duka unaonyesha njia zilizopangwa vizuri kama njia ya tatu iliyoandikwa; maji ,soda ,juisi ,mkate ,vitafuno ,biskuti kuonyesha urahisi kwa wateja ,rafu zimejaa bidhaa nyingi tofauti kama vile vinywaji na bidhaa zilizookwa zikiathirisha tofauti wa mahitaji ya kila siku.

Ndani ya duka la kisasa la Naivas Supermarket . Linaongoza nchini Kenya kwa wingi wa matawi. Bidhaa mbalimbali kama vile vyakula freshi, vifaa vya umeme, nguo, vinapatikana kwa wingi. Mabango mekundu yenye maandishi ya promo yanaonyesha punguzo maalum. Naivas inalenga kuleta huduma ya kiwango cha juu kwa wateja wake kote jijini kama Nairobi, Naivasha na Eldoret na inasifika kwa ubora wa huduma na mtandao mpana.

Hili ni duka la Carrefour market lililoko The Village Market barabara ya Limuru jijini Nairobi. Linafanya kazi kila siku kuanzia saa mbili na nusu asubuhi hadi saa tatu usiku ikihudumu hata siku kuu. Duka hili lina bidhaa safi za kula, mboga na huduma ya kujihudumia malipo. Carrefour Kenya husimamiwa na Majid Alfutan mwenye haki ya kipekee biashara hii nchini.